Hapa tuko jijini. Tunaweza kuona duka ambalo linauza chakula za kuku na wanyama ambao wanafugwa nyumbani. Pia zinauzwa vifaa ambazo wanyama hawa wanahitaji kutumia kula na kunywa.

Hapa ni shambani. Tunaeza kuona mimea ya aina ya pawpaw ambazo zimepangwa zikifwatana na laini ndani ya udongo. Mimea hii ni ya rangi ya kijani na inaonekana kutoa matunda ya rangi ya kijani.

Hapa tuko shambani tunaweza kuona mavuno ya kahawa. Huu ni ukulima wa mazao ya biashara. Tunaona wale ambao wanachagua kahawa wamevaa glavu, huku wakichagua kutokana na rangi.

Hapa tuko shambani. Tunaona ardhi na nyasi ya rangi ya kijani. Pia tunaona wakulima wamechanganyikana. Kuna wanaume na kuna wanawake wanapanda viazi ambavyo vimebebwa ndani ya ndoo.

Hapa tuko shambani. Tunaweza kuona miti ya pawpaw ambayo imekuwa. Miti hii inatoa matunda ya angi ya kijani na ina matawi ya rangi ya kijani. Pia tunaweza kuona mkulima ambaye ametabasamu kuuona mzao yake.

Hapa tuko shambani. Tunaweza kuona wakulima wamekusanyika wamama na wababa, wanaangalia mavuno yao ya viazi huku wakiweka ndani ya gunia na kutayarisha njia ya kusafirisha mpaka kwa wanunuzi.

Hapa ni sokoni. Tunaeza kuona kuna wanunuzi na kuna wauzaji. Mbele yetu ni mwanamke, ambaye ametandaza viungo vya kupika, kwa ajili ya kuuza. Kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna pilipili, na hata kuna viazi.

Hapa tuko sokoni tunaweza kuona mchanganyiko wa wanaume na wanawake huku wengine wakiuza wengine wakinununa wauzaji wametandaza mali yao mbele yao ili mnunuzi akifika waeze kujadiliana bei

Hapa tuko sokoni tunaeza kuona muuzaji ameketi huku akisubiri wateja. Pia tunaeza kuona muuzaji mwingine ambaye anaandika bei na kile ambacho kimeuzwa. Anauza matunda na pia anauza vifaa za kupika.

Hapa tuko sokoni, Tunaweza kuona mama ambaye ni muuzaji, anauza viazi, vitunguu, nyanya na pia karoti. Kule kando tunaweza kuona wauzaji wengine na wanunuzi wakijadiliana bei ya vitu.

Hapa ni sokoni. Tunaweza kuona muuzaji ametandaza viungo vyake vya kupika. Tunaona kuna nyanya, kuna pilipili, kuna karoti na hata kuna vitunguu. Pia tunaona mnunuzi anazungumzia bei na muuzaji.

Hapa ni shambani. Tunaona mazoa ya chakula ya aina ya mboga. Mboga hizi zinapandwa ndani ya udongo, huku zinanyunyiziwa maji ili zikue. Rangi ya mboga hii ni kijani.

Hapa tuko shambani. Tunaeza kuona mimea ya rangi ya kijani, ambayo inakua kutoka kwa mifereji. Njia hii ya ukulima huitwa haidroponiki. Ni njia ambayo haitumii udongo, ila inatumia mifereji na maji ili mimea kuweza kupata manufaa.

Hapa tuko shambani. Tunaeza kuona mazao ya chakula ambayo ni mahindi. Mimea hii imepandwa ndani ya udongo na inanyunyuziwa maji ili iweze kukua.

Hapa tuko shambani, tunaweza kuona ukulima wa mboga ambazo ni za rangi ya kijani. Pale kando tunaweza kuona vibuyu ambazo zimetobelewa mashimo kwa ajili ya kunyunyizia mboga hizi maji.

Hii ni gunia ambayo imewekwa udongo ndani ili kuwezesha mimea kupandwa hapo. Tunaweza kuona kuna mimea ya rangi ya kijani ambayo yamekua kutokana na gunia hii na inaonekana kuwa na afya bora.

Hapa tuko shambani. Tuneza kuona ndani ya shamba hii kumepandwa mimea. Mimea hii ni ya aina ya mboga. Imepandwa katika udongo na mboga hizi ni za rangi ya kijani. Pia kuna miti ya aina zingine kule kando.

Hapa tuko nje tunaezakuona kuona kuna chungu za aina mbali mbali ambazo mimea imepandwa ndani . Mimea ambayo imepandwa ndani ya chungu hizi ni mimea ya rangi ya kijani na ni aina ya mboga inapandwa katika udongo.

Hapa tuko shambani. Tunaweza kuona mimea ya rangi ya kijani iliyopandwa ndani ya udongo. Kando yake tunaweza kuona mifereji ambayo inatumiwa kunyunyuzia mimea maji ili kunufaisha afya.

Hapa tuko shambani. Tunaeza kuona kilimo cha mazao ya biashara. Pia tunaona mboga ambazo zimepandwa ndani ya udongo zikifuatana kwenye laini. Mboga hizi ni za rangi ya kijani, pia kuna mboga za rangi nyekundu.

Hapa tuko shambani. Tunaona ukulima ya miti ya pawpaw . Miti hii ina matawi ya rangi ya kijani na inatoa matunda ya rangi ya kijani. Pia tunaweza kuona anga na mawingu ya rangi nyeupe.

Hapa tuko shambani tunaeza kuona mimea ambayo ni ya rangi ya kijani imetoa matunda ya pili pili ambayo ni rangi ya njano ama nyekundu mimea hii imepandwa yote ikifutana kwa laini na imepandwa ndani ya udongo

Hapa tuko shambani, tunaweza kuona kilimo cha bustani kinakuzwa huku. Mmea kama huu, umetoa matunda ya rangi nyekundu. Mimea hii, iko tayari kuliwa na kuuzwa.

Hapa tuko shambani tunaeza kuona kuwa wamepanda mimea za rangi ya kijani huku zikipanga foleni. Tunaeza kuona mkulima ambaye anapea mboga zake madawa ili yasiweze kukuliwa na wanyama.

Hapa tuko shambani. Tunaweza kuona kilimo cha bustani. Katika kilimo hiki tunaona wamepanda mmea wa matunda. Tunda hili liko na matawi ya rangi ya kijani.

Hapa tuko shambani, tunaweza kuona mimea ya rangi ya kijani ambayo inakua kutokana na mifereji. Njia hii ya ukulima inaitwa njia ya haidroponiki. Hapa mimea inakuzwa bila kutumia udongo, ila kutumia maji peke yake.

Hapa tuko shambani. Tunaweza kuona ukuzi mimea kwa njia ya ukulima wa hydroponics .Ukulima huu ni wa kutumia mifereji na maji. Hili haitumii udongo kupandwa mimea.

Tuko shambani tunaweza kuona ukulima, tuna ona mimea ambayo ime pandwa kwenye mifereji, ukulima wa hii aina ni wa haidroponiki. Hii ni njia ya kupanda mimea bila kutumia udongo ila kutumia maji.

Hapa tunaona mimea inayopandwa bila kutumia mchanga lakini ila kutumia maji inavirutubisho maji ni njia hii ya kupanda mimea ni njia ya haidropoliki mimea hii hupandwa ndani ya mifereji ili ipate maji yakutosha.

Hapa tunaona ukulima wa hydroponiki . Ukulima huu hauhitaji mchanga, ila unahitaji maji na nutrients ambazo ziko ndani ya maji haya. Mimea inaeza kukua peke yake na ni njia ya ukulima ambao inakua.

Hapa tuko kwenye shamba la kilimo cha haidroponiki. Kilimo hiki hakitumii mchanga ila kinatumia kupea mimea nutriensi zinazotumiwa kukuza hawa mimea.

Hapa tunaona mmea huu umepandwa ndani ya kikombe. Mmea huu unapandwa kwa njia hydropoli. Kilimo hiki hakitumii mchanga ila kinatumia maji na nutrients ambazo zinasaidia mimea hizi kukua.

Hapa tunaona mimea ambayo imepandwa kwenye mifereji ya maji. Mimea hii imepandwa kwa njia ya kilimo ambayo yaitwa haidroponiki . Mimea hii hahitaji mchanga ila yahitaji maji.

Hapa tuko shambani. Tunaona ukulima wa ufugaji wa ng'ombe wa viwandani. wote wamepangana katika laini huku wanakula vyakula ambazo zinawasaidia kuwanufaisha na afya ili waweze kutoa maziwa

Hapa tuko shambani, tunaweza kuona kilimo cha viwandani. Pia tunaona mkulima, ambaye anachunga mimea yake. Mimea hii ni ya rangi ya kijani na inatoa matunda ya nyanya.

Hapa tuko shambani. Tunaeza kuona migomba ya mandizi ambayo iko na rangi ya kijani. Pia tunaona ua la kuzuia miti hio na mimea iliyo pandwa huku kando kushikana.

Tuko shambani. Tunaweza kuona ufugaji wa ng'ombe wa viwandani. Ng'ombe hawa wamepangwa katika foleni ili waweze kupata chakula sawa. Wamefugwa kwa ajili ya kumpa mwenyewe maziwa ili aweze kuuza na kupata faida.

Hapa tuko shambani. Tunaeza kuona lori mbili. Lori moja ni ya rangi ya kijani, huku nyingine ni ya rangi nyeupe. Pia tunaona kuna mimea. Mimea hii pia ni ya rangi ya kijani. Kuna mchanga na udongo ambao unalimwa na mashine hii ya rangi ya kijani.

Hapa tuko shambani. Hapa tunaona mboga ambazo zimepandwa na zinamea. Mboga hizi ni za rangi ya kijani, pia tunaweza kuona mkulima ambaye anapea mboga hizi maji na dawa ili kuzuia kukuliwa na viroboto.

Hapa tuko katika kituo. Kituo hiki ni cha ufugaji wa kuku wa viwandani. Kuku hawa ni vifaranga bado, kuku hawa waonekana wanapata chakula na joto ya kutosha, ili waweze kukua na kuuzwa.

Hapa tuko shambani tunaweza kuona mfereji mieusi. Mfereji hii inatumiwa kuleta maji katika shamba hili. Kuna mimea ya rangi ya kijani pia kuna mfereji mdogo ambao unatoa maji kutoka mfereji wa kwanza.

Hapa tuko shambani tunaweza kuona mimea ya rangi ya kijani ambayo inamea kwa udongo, pia tunaona mifereji ambayo inatumiwa kuleta maji ili kunufaisha afya ya mimea hii.

Hapa tuko shambani tunaona mifereji ambayo inapea mimea maji pia tunaona mimea ya rangi ya kijani ambayo imepandwa ndani ya udongo huku ikifuatana .

Tuko shambani, tunaona udongo. Ndani ya udongo huu, kumepandwa mimea ya rangi ya kijani. Pia tunaona mitaro, mitaro hii ni ya kushikilia maji ili kuzuia mchanga kuyeyuka. Pia tunaona mifereji, ambayo inatumiwa kuletea mimea hii maji kwa njia ya kunyunyizianyunyizia.

Hapa, tuko shambani. Ndani ya shamba hili tunaona kuna karatasi ambazo zimeshikilia udongo na mimea ya rangi ya kijani. Pia, tunaona kuna mifereji ambayo inaleta maji ili kunyunyizia mimea hii.

Hapa tuko shambani. Hapa unaweza weza kuona mimea ya rangi ya kijani. Mimea hii imepandwa kwenye ardhi, pia inanyunyiziwa maji kwa njia ya matone matone kutumia mifereji iliyoonekana hapa.

Hapa tuko shambani. Tunaeza kuona wakulima. Wakulima hawa wamepanda mimea yao kwenye udongo. Mimea hii ni ya rangi ya kijani. Mimea hii inapata maji kupitia mifereji ambayo ina mashimo ili iweza kunyunyizia maji mimea hii.

Hii ni shamba. Shamba hii ina udongo, kuna mimea ambayo imepandwa ya rangi ya kijani kule kando. Kule nyuma tunaweza kuona miti ya rangi ya kijani. Tunaona anga na pia tunaona mifereji ya kuleta maji kwenye shamba hili.

Hapa tuko shambani. Hapa tunaona mimea ya rangi ya kijani ambayo inakua kwenye udongo. Mimea hii inapata maji kutumia mifereji. Mifereji hii ina mashimo ili iweze kunyunyuzia maji kwa mimea.

Hapa, tunaweza kuona mimea. Mimea hii ni ya rangi ya kijani. Mimea hii inapewa maji na mifereji ambayo inayonyunyuzia maji juu. Tunaweza kuona mimea hii imepandwa kwenye udongo. Mimea hii ni ya mboga.

Hapa tuko shambani. Ndani ya shamba hii, tunaona kuna mimea. Mimea hii ni ya rangi ya kijani. Imepandwa kwa njia ya kunyunyiziwa maji ila kwani mimea hii inahitaji maji mengine

Hapa tunaona ukulima tuko kwa shamba. Shamba hili limepandwa mimea na maji inaletwa kwa njia ya kunyunyizia nyunyizia. Maji hayo yanaletwa kutumia mifereji.

Hapa tuko shambani, kwenye shamba hili kuna mimea ambayo imepandwa na mimea hii imeanza kukua. Mimea hii inapewa maji kwa njia ya kupewa vitone vitone vya maji. Maji haya yanakuja na presha , na maji haya yanaletwa na pipu zilizoekwa hapo kando.

Hapa tuko kwenye shamba. Ndani ya shamba hili kuna mimea ambayo imepandwa. Mimea haya yanaletewa maji kwa njia ya kupewa vitone vitone. Maji haya yanaletwa na mifereji ya maji ambayo yanaleta maji kwa presha ya juu.

Hapa tuko shambani. Ndani ya shamba hili tunaona mimea ya rangi ya kijani na mimea hii inakuzwa juu ya mchanga, na mimea hii inaletewa maji kwa njia ya kunyunyizia nyunyizia maji.

Hapa tuko ndani ya shamba. Ndani ya shamba hili kumepandwa mimea. Mimea hii inapewa maji kwa njia ya kupewa vitone vitone. Shamba hili linatumia mifereji refu kufikisha maji kwa kila mmea ili kila mmea uweze kupata maji ya kutuosha.

Hapa tuko shambani. Kwenye shamba hii tunaona mkulima ametumia njia ya kumwagilia maji na matone. Maji haya yanakuja kwa pressure ya juu ili mimea iliyopo kando kwa rangi ya kijani yapate maji. Maji haya yanasafirishwa na paipu iliyo ya chuma. Paipu hii ina vifaa vya kuachilia maji kwa pressure .

Hapa tunaona mandhari ya milima na misitu. Pia tunaona nyasi ambazo zimekua na nyasi ambazo zimekauka. Pia tunaona ni masaa ya machweo kwani jua linashuka.

Hapa tuko ndani ya jamii. Tunaona mandhari ya milima, mabonde, misitu na hata mito. Pia tunaona anga la rangi ya bluu na mawingu meupe. Tunaona nyasi ambazo zimemea kwa rangi ya kijani.

Hapa tuko katika jamii, tunaweza kuona mandhari ya milima, misitu na pia tunaona majumba ya watu, nyasi ya rangi ya kijani na pia tunaona mawingu na hata anga ikiwa la rangi ya bluu.

Hapa tuko kijijini. Tunaweza kuona mandhari ya milima, misitu na pia tunaona majumba ya watu. Pia tunaweza kuona anga ambayo ni ya rangi ya bluu na mawingu ambayo ni meupe.

Hapa tuko shambani. Tunaweza kuona ng'ombe na ndama ambao wamefugwa. Ng'ombe huyu anakula nyasi huku ndama akinyonya maziwa kutoka kwa matiti ya ng'ombe. Tunaona wamezungukwa na miti na mimea ya rangi ya kijani.

Hapa tuko shambani. Tunaweza kuona sungura . Sungura huyu ana macho mekundu na ana manyoya ambayo ni meupe, huku yamefunika mwili wake wote. Tunaweza kuona masikio yake na tunaweza kuona kuwa makazi yake yamemwagwa mabaki ya miti ili iweze kuwa na joto.

Hapa tuko shambani tunaona banda la ngombe, banda hili limetengenezwa kwa mbao, tunaona ngombe zimepangana katika laini zinakula nyasi, nyasi hii ni ya rangi ya kijani.

Hapa tuko shambani. Tuko ndani ya chumba cha nguruwe. Tunaweza kuona nguruwe watatu huku wakiangaliwa na madaktari wawili. Pia yule ambaye anachunga nguruwe hizi ako hapo ili aweze kusaidiana na madaktari hawa.

Hapa tuko hospitalini tunaweza kuona daktari wa wanyama huku anahudumia paka anaangalia meno zake akitumia mashini ya kuangalia na kuongeza kukaza iliaweze kumtibu na kumponya.

Hapa tuko katika jamii. Tunaeza kuona daktari wa mifugo ambaye amevaa nguo nyeupe na glovu za mikononi. Anadunga ng'ombe na sindano. Wanajamii wameshikilia ng'ombe ile ili daktari apate nafasi mzuri ya kutibu ng'ombe huyo.

Hapa tunaweza kuona mwuguzi, mwuguzi huyu ni daktari wa wanyama hapa tunaweza kuona anapasua mnyama ambaye amelala huku akiwa amevaa manguo ya kuzuia kuguzana na damu yake ama yye kujikata.

Hapa tuko kijijini tunaeza kuona jamii ambayo watoto wadogo wanamsaidia mzee huyu kushika mbuzi hawa ili aweze kuwadunga na chanjo ili ieze kuboresha afya yao.

Hapa tuko kijijini tuko kati ya jamii tunaona wanajamii wamekusanyika ili waeze kuleta mifugo yao iangaliwe na daktari huyu wa mifugo anaonekana kuwa anadunga ngombe hii na chanjo ili isiwe ikapata maradhi.

Hapa tuko shambani tunaweza kuona madaktari wa mifugo huku wamekuja kuangalia ngombe hii daktari mmoja ambaye amevaa nguo nyeupe anadunga ngombe hii na sindano mwenye ngombe hii amesimama kule nyuma huku anatabasamu.

Hapa tuko katika jamii. Tunaeza kuona mkusanyiko wa watu ambao wamekuja kushuhudia daktari huyu wa mifugo, akiangalia ng'ombe hii. Daktari huyu amevaa barakoa na glovsi, ili asieze kupatana magonjwa ama madhara.